Nguzo ndefu za umeme zimebeba nyaya za nguvu za juu, zikionyesha usambazaji wa umeme. Zimesimama kwenye eneo lenye miti na nyasi, likiwa na anga la buluu na mawingu.

Mtu aliyevalia koti la manjano la usalama anatembea karibu na mitambo mirefu inayotoa moshi mweupe angani. Bwawa hili linazalisha nishati ya mwanamke.

Hiki ni kituo cha kuzalisha umeme, kwa kutumia mvuke wa joto ardhi. Mabomba mengi makubwa yanatoa moshi mweupe kutoka ardhini, kuonyesha nishati inayozaliwa.

Miundo mikubwa ya chuma imesimama, ikiwa imebeba nyaya za umeme za nguvu za juu. Vifaa vya umeme vimepangwa chini, vikionyesha kituo cha kusambaza umeme.

Barabara ina nguzo ya umeme iliyojaa waya nyingi, zikipishana na kuanguka chini. Ukuta mrefu wa zege unapakana na njia, kukiwa na tanki kubwa la maji juu ya jengo.

Majengo ya viwanda na mitambo mikubwa yanaonekana kando ya ziwa au bahari. Kuna mfumo wa mabomba na matanki makubwa pamoja na minara mirefu inayotoa moshi.

Kituo cha nishati ya jotoardhi kina mabomba marefu na bomba la moshi linatoa mvuke. Bomba hilo linafunika anga kwa moshi mweupe.

Daraja refu lenye nguzo za taa linaelekea kwenye majengo. Nguzo zake za zambarau zinafanya daraja kuvutia macho. Anga lina mawingu yaliyo tawanyika kuashiria hali ya hewa tulivu.

Uwanja wa kituo cha umeme usiku, una mitambo mingi ya chuma yenye wanya na transfoma inayosimama imara. Taa chache zinaangazia vifaa.

Wafanyikazi wanarekebisha transfoma kubwa ya umeme kwenye kituo ya kusambaza nguvu. Miundo ya chuma na nyaya nyingi zinaonekana angani. Kazi hii inahakikisha upatikanaji wa.

Nguzo kubwa ya chuma yenye nyaya za umeme inasimama chini ya anga la samawati. Mimea na uzio wa wanya viko mbele yake vikionyesha miundo mbinu ya kusambaza umeme.

Makazi duni yamejengwa kwa mabati kando ya mtaro wenye maji machafu. Nguo zimetundikwa nje zikikaushwa. Mimea mirefu ya kijani inakua upande mwingine wa mkondo.

Msingi wajengo unaendelea kujengwa ukiwa na mihimili ya chuma na ubao uliopangwa. Eneo la ujenzi linaonekana kuwa kubwa likionyesha maendeleo ya miundo mbinu.

Wachezaji wa ngoma ya jadi wamevaa sketi za rangi ya chungwa na blouse za madoa ya mnyama, wakiwa katika harakati za kucheza kwenye jukwaa la mbao, mbele ya viti vitupu ndani ya ukumbi mkubwa.

Makaazi mengi yamesimama karibu na mto uliofurika, taka zimezagaa kila mahali zikionyesha adhari za mafuriko na uchafuzi wa mazingira.

Watu kadhaa wanavuta mkokoteni uliojaa mizigo wakipitia barabara ya vumbi. Majengo ya biashara yanaonekana pande zote.

Wanaume wawili wanapanda miti ya mizeituni katika shule ya upili. Wanashiriki kikamilifu katika kampeni ya upandaji miti, ikiwa sehemu ya juhudi za uhifadhi wa mazingira.

Chui mkali anaonyesha meno yake makali, akitoa sauti ya kutisha. Manyoya yake yana madoa meusi yanayong'aa, huku macho yake yakiwa yamekodolea mbele.

Kifaru mweusi anakula nyasi kwenye eneo la udongo mwekundu. Uzio wa waya unaonekana mbele, ukimzuia kifaru huyu. Kifaru huyu analindwa katika hifadhi au bustani ya wanyama.

Ndege wawili wanatembea kwenye nyasi ndefu. Wana manyoya ya kijivu meupe na kahawia na taji nzuri za dhahabu kichwani mwao. Shingo zao zina rangi nyeusi, nyekundu na nyeupe.

Machweo ya jua yamemulika juu ya reli ya treni, yakionesha mandhari ya kupendeza. Majengo marefu yamesimama kwa mbali, yakionesha ukuu wa jiji.

Mtu anachambua takataka, akitoa vitu kutoka kwenye pipa kubwa la plastiki. Nyuma yake kuna rundo la mifuko na chupa za plastiki, zikionyesha shughuli ya kuchakata taka.

Chui amejilaza kwenye nyasi fufi akificha madoa yake meusi na kumsitiri katika mazingira yake ya asili, macho yake yanatazama mbele akionyesha utulivu na umakini wa mwindaji.

Tembo watatu wanatafuta chakula msituni. Wanatumia mikonga yao kunyofoa majani kutoka kwenye vichaka. Nyasi na mimea imezunguka tembo hao, ikionyesha mazingira yao asili.

Kaitka maeneo duni, mto umetanda taka nyingi kuanzia chupa za plastiki hadi mabaki ya nguo. Hali hii inatishia afya ya wakazi na inachafua mazingira.

Mtoto amesimama karibu na eneo lenye maji machafu na takataka akitazama mazingira ya makazi duni yaliyojengwa kwa mabati. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua.

Wanafunzi wawili wa kike, wanapanda mimea kwenye magurudumu ya gari yaliyopakwa rangi nyeusi na nyeupe. Wanaonekana wamevalia sare nyekundu na nyeupe.

Burudani ya sanamu ya Jomo Kenyatta imesimama mbele ya jumba la kimataifa la mikutano la Kenyatta. Watu wanatembea kuzunguka eneo hilo na majengo marefu yanapatikana jirani.

Miti mirefu imesimama dhidi ya anga safi ya samawati. Baadhi ya miti ina majani machache ikionyesha mazingira ya asili ya nchini Kenya.

Bwawa la maji lenye rangi ya udongo lina bomba kubwa la kusafirisha maji kuelekea jengo dogo lililokando. Gari jeupe limeegeshwa juu ya mlima wa udongo karibu na mradi huu wa maji.

Katika mkondo wa mto uliopanda, wanaume watatu wanajitahidi kusafisha uchafu na takataka zilizoletwa na mafuriko, jitihada zao za dhati zinaonekana wakijaribu kurejesha utaratibu na usafi.

Daraja la mbao lenye matabaka imepita kwenye bustani ikiwa imezungukwa na mitende mirefu na mimea mengine. Njia hii inaelekeza kwenye mandhari ya asili.

Hifadhi kubwa ya taka inaonekana na watu wakifanya kazi katika maji machafu. Baadhi ya watu wanatumia vijiti kuchota takataka wakiwa mamevalia nguo za kujikinga.

Jengo jeupe lenye paa la samawati lina miundombinu ya mabomba. Mabomba makubwa ya samawati yamebebwa na nguzo za mawe.

Kifaru aliyejeruhiwa ,amefungwa kitambaa cha rangi kwenye kichwa yake huku damu ikitoka shingoni. Watu waliovaa sare ,wanashiriki kwenye oparesheni ya kuokoa wanyama pori kwa haraka na uangalifu.

Katika eneo lenye udongo mwekundu, mwanaume amevalia kofia ya njano na sare ya samawati akichunguza bomba kubwa lililokuwa chini. Inaonekana ni mhandisi wa maji au mfanyikazi anayechunguza miundombinu.

Kuna milima mikubwa ya taka ikiwa na mapengo yanayoonyesha uchafu mwingi. Mazingira haya yemejaa rundo la takataka.

Watu wawili wamepanda baiskeli barabarani, wakitembea kwenye mandhari ya milima yenye vichaka. Wamevaa kofia za usalama wakifurahia safari yao ya baiskeli.

Kifaru mweusi anatembea kwa utulivu katika makaazi yake asilia. Akionesha uzuri wa wanyama pori. Kifaru hukabiliwa na tishio la ujangili na uharibifu wa makaazi.

Maeneo ya makazi yamezungukwa na mazingira machafu yenye takataka nyingi zilizotupwa ovyo. Hali hii inatishia afya ya jamii na inahitaji hatua za haraka za usafi.

Simba jike amelala juu ya kilima kidogo cha nyasi, akitazama mbele kwa utulivu. Nyuma yake mandhari ya jiji inajitokeza kwa mbali.

Kinyonga mweusi mwenye kichwa cha rangi ya chungwa na miguu ya samawati yamepumzika juu ya gogo. Rangi zake angavu zinadhihirisha uzuri wa viumbe hai kwa afrika mashariki.

Simba dume na jike wametulia kwenye majani ya kijani wakipumuzika chini ya mti. Wanyama hao wa porini wanadhihirisha utulivu wao katika mbuga za wanyama.

Mabanda ya biashara yasiyo rasmi yamepangwa kando ya barabara ya udongo iliyojaa matope na taka. Watu wanapita huku wengine wakihudumiwa na wauzaji walioketi chini ya miavuli.

Mnyama amelala chini akionyesha ngozi yake yenye mikunjo na manyoya. Uangalifu mkubwa umeelekezwa kwenye macho na uso, ukionyesha sifa za kipekee za mnyama huyu wa porini.

Maporomoko ya maji yanateremka kutoka juu ya miamba, yakizungukwa na mimea na miti. Miale ya jua inaakisi kwenye maji yanayotiririka na kuunda mandhari ya kuvutia.

Mwanamke na mbwa wamekaa kwenye blanketi la rangi nyekundu na nyeupe, wakifurahia pikiniki katikati ya misitu. Mwanamke ameshika glasi huku kikapu cha pikiniki kikiwa karibu.

Tukio la kuhamisha kifaru limeonyeshwa. Huku maafisa kadhaa wakishughulika mnyama huyo mkubwa. Kifaru anavurutwa kuelekea nyuma ya lori la kijeshi huku afisa mmoja akivuta kamba iliyo fungwa kwenye mguu wake.

Hali ya maisha katika makazi duni inaonekana na maji ya mafuriko yamejaa mitaani mbele ya nyumba zilizojengwa kwa mabati, watu wanasonga katikati ya maji haya.

Unyama pori unadhihirika wazi katika mandhari hii ya asili. Mbuni na swara wanatembea kwa uhuru wakifurahia malisho yenye miti mingi chini ya jua kali.

Njia ya udongo iliyozungukwa na vichaka vilivyopangwa vizuri. Inaelekea kwenye kibanda kidogo kilichojificha ndani ya msitu mnene. Mazingira haya yanatoa hisia ya utulivu na uzuri wa asili.

Mtu anashika ndoo nyeupe akiiweka ndani ya chombo cheusi kikubwa karibu na miamba yenye maji yanayo tiririka. Mazingira yanaonyesha juhudi za kukusanya maji ya asili.

Uhaba wa maji unaonekana katika makazi duni nchini Kenya. Wanawake wanachota maji kutoka bomba la jumuia huku mmoja akibeba ndoo tupu.

Wanawake wanajaza maji machafu kutoka mto, kwenye madumu ya manjano. Wengine wamebeba vyombo vya kufulia. Eneo hilo linaonekana kuwa maskini.

Kundi la wachezaji wamevalia nguo nyeusi na shanga za shingo. Wanacheza kwenye sakafu ya mbao huku viti vya kijani vikiwa vimepangwa nyuma yao.

Mwanaume anajaza maji kwenye madumu mengi ya plastiki ya samawati na manjano. Madumu yamewekwa kwenye mkokoteni mkubwa yakionyesha juhudi za kusafirisha maji katika mazingira ya kenya.

Gari linatembea kwa kasi kwenye barabara kuu. Daraja refu la reli linaonekana kando ya barabara likipita juu ya ardhi tambarare. Anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika.

Nyati wawili wako karibu na maji, mmoja akitazama mbele kwa makini. Wanyama hawa wanapatikana kwa wingi katika mbuga za wanyama nchini Kenya. Wanaonyesha uzuri wa wanyamapori.

Hapa ni stedi ya mabasi yenye shughuli nyingi jijini. Bodaboda zimeegeshwa karibu na abiria wanaosubiri usafiri. Mabasi ya metro yanasubiri kubeba abiria yakionyesha maisha ya jiji yenye shughuli nyingi.

Nje ya ua wa wavu gari moshi nyeupe na michirirzi ya rangi ya machungwa na waridi imesimama kwenye reli. Nyasi zimekua karibu na mabehewa ikionyesha mazingira tulivu.

Barabara jijini imejaa magari yaliyosimama, huku majengo marefu yenye maduka na ofisi yakionekana nyuma. Bango jeupe la Safari Link linaonyesha mwelekeo wa Kericho, Kisumu na Kakamega.

Barabara kuu ina magari mengi yakiwemo malori, mabasi na magari madogo yakipita mitaani. Majengo yamejengwa kwa umbali yakionyesha shughuli nyingi za jiji.

Gari la abiria limesimama mtaani likionyesha bango la 2NK ya Nakuru direct. Majengo ya maduka yanaonekana nyuma huku kukiwa na nyaya za umeme juu.

Jengo na daraja limepakwa rangi ya manjano, likiwa na ujumbe don't overspeed na nembo ya KENHA.Gari ndogo la abiria ya samawati na manjano, inapita chini ya daraja.

Gari la abiria limesimama barabarani. Kuna abiria wanaopakia na kushuka, huku daladala ikiwa imefungua milango yake.

Abiria wanashuka kutoka kwenye matatu iliyoegeshwa barabarani. Matatu ina bendera ya kenya na nambari za usajili za kenya.

Mtaa wenye shughuli nyingi una mabasi mawili, moja jekundu na jingine la samawati. Abiria wanasubiri usafiri huku magari mengine yakionekana kwa mbali.

Watu wanasubiri mabasi katika kituo cha mabasi, huku basi la samawati la Isuzu lenye lebo ya metro trans likionekana wazi. Mabango ya matangazo yanapatikana kando ya barabara.

Abiria na madereva wanajishughulisha katika kituo cha mafuta cha total energies. Wakiwa wamezungukwa na magari ya abiria aina ya matatu. Kituo kipo katikati ya jiji.

Abiria na magari yamekusanyika karibu na basi kwenye kituo cha mabasi chenye shughuli nyingi. Watu kadhaa wamevalia fulana za zambarau zenye mistari ya manjano wakionyesha ishara na mabango.

Basi la abiria la rangi ya samawati na graffiti linasimama barabarani. Abiria wanapanda na kushuka, watu wanatembea kando yake huku baadhi wakiwa wamesimama karibu .

Barabara kuu lina magari mengi yakisafiri. Majengo marefu yamejipanga kando ya barabara, huku mandhari ya kijani kibichi ikiongezeka. Mnara wa maji unaonekana mbali.

Barabara lina shughuli nyingi ikionyesha magari kadhaa yakisafiri pande zote mbili. Juu ya barabara daraja refu la kijani kibichi la waenda kwa miguu linatumika.

Magari mawili ya kubebea abiria zenye nambari za usajili za Kenya zinaonekana mbele. Magari hayo yamepambwa kwa rangi za kuvutia za samawati, nyekundu na kijani.

Barabara kuu ina shughuli nyingi. Daraja la watembea kwa miguu linavuka barabara likiwa na rangi ya samawati.

Gari la abiria limeegeshwa barabarani likiwa na mabango yenye maandishi Team petition na prominent . Watu wanatembea karibu na gari hilo.

Barabara yenye shughuli nyingi ina magari mengi yakipita kwa kasi. Majengo ya kifahari na vibanda vimejipanga kando ya barabaraba, vikiakisi mandhari ya jiji lenye shughuli nyingi.

Ishara nyeupe iliyo andikwa na rangi nyekundu la Meiso classic sacco Meru express shuttle limewekwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Magari yameegeshwa kando huku watu wakitembea barabarani.

Katika barabara yenye shughuli nyingi, basi limeegeshwa kando ya barabara huku abiria wakipanda na kushuka. Watu wanasubiri wengine wakitembea kando ya barabara.

mjini kuna magari ya abiria na watu wanaotembea barabarani wakionyesha shughuli za jiji. Majengo marefu yamejengwa karibu na barabara yakionyesha maendeleo ya miji.

Abiria anangoja magari ya usafiri jijini. Mabasi na matatu zimesimama zikisubiri wateja huku majengo marefu yakionekana nyuma. Mojawapo ni basi la Isuzu la Mombasa Sacco.

Kwenye barabara, basi la samawati na rangi ya kijivu lenye injini inayotoa moshi limesimama. Abiria mmoja yuko mlangoni, akionyesha shughuli ya kupanda au kushuka.

Basi la kijani na manjano la Citti Hoppa limesimama barabarani huku watu wakitembea na wengine wakisubiri karibu nayo. Majengo na miti ya mijini yanazunguka eneo hilo lenye shughuli za usafiri wa umma.

Afisa wa trafiki amesimama katikati ya barabara iliyojaa magari na watu. Daladala jekundu lililo andikwa prudence limetawala eneo la katikati.

Watu wengi wanatembea na kufanya biashara katika barabara yenye shughuli nyingi. Magari na mabango ya matangazo yanaonekana yakionyesha maisha yenye pilkapilka jijini.

Barabara kuu ina magari yanayopita kwa kasi. Alama za barabarani zinaonekana wazi, zikionyesha mwelekeo wa trafiki.

Watu wanasubiri mabasi katika kituo cha mabasi kilichojaa shughuli nyingi, mabasi kadhaa yamesimama abiria na makanga wakiwa wamevalia sare zao za rangi ya zambarau na njano.

Magari ya abiria yameegeshwa barabarani yakipakia na kubakua abiria, majengo marefu na mabango ya matangazo yamebamba mandhari la jiji lenye shughuli nyingi.

Barabara kuu ina shughuli nyingi, magari yakiwa yamejipanga kwa foleni ndefu. Watu wanavuka barabara huku majengo yakionekana kwa mbali.

Barabara lina shughuli nyingi ambapo basi la abiria la rangi ya njano na samawati limesimama. Abiria wanapanda na kushuka. Watu wanatembea karibu na basi hilo na kuna ishara zenye nambari 34 kando ya barabara.

Barabara yenye shughuli nyingi imejaa mabasi yaliyopakia mizigo mingi juu ya paa yakisubiri abiria. Watu wanatembea kando ya barabara wakiendelea na shughuli zao za kila siku.

Majengo marefu yanazunguka barabara yenye shughuli nyingi jijini. Mabasi yameegeshwa yakisubiri abiria, na watu wengi wanatembea kando ya barabara, wengine wakiwa wamevalia sare za kazi.

Katika barabara yenye shughuli nyingi, magari yakiwemo gari jeupe na gari la polisi lenye nambari ya usajili ya Kenya, yanatembea pande zote mbili. Bango la kijani linaonyesha mwelekeo wa barabara mbalimbali.

Basi la abiria la City Hoppa liko barabarani likiwa na rangi ya kijani na njano. Abiria wanaonekana wakitembea karibu na basi hili ambalo ni la usafiri wa umma nchini Kenya.

Basi lililopakwa rangi nyingi linasimama barabarani. Abiria wanashuka na kupanda huku magari mengine yakipita, Majengo marefu yanaonekana nyuma yakionyesha mazingira ya jiji.

Barabara kuu pana ina magari na pikipiki zinazopita. Ishara kubwa za barabara zinaonyesha maelekezo ya miji tofauti. Miti na majengo marefu yanaonekana pembeni mwa barabara.

Barabara kuu jijini imejaa shughuli nyingi. Magari yakipita huku watu wakivuka barabara. Askari wa trafiki wanathibiti magari kuonyesha msongamano wa kawaida wa jiji.

Barabara kuu jijini imefurika watu na magari, hasaa magari ya abiria. Majengo marefu yamesimama pande zote za barabara. Watu wanaotembea kwa miguu wamefurika barabara.

Matatu ya, one zero five shuttle, imepambwa kwa rangi na michoro mbalimbali. Abiria wanaonekana wakishuka na kupanda. Nambari za usajili za Kenya zinaonekana wazi nyuma.

Rundo la taka limetapakaa katika eneo hili, likionesha uchafu mkubwa. Miti michache imesimama katikati ya rundo la taka.

Mirija mipya ya plastiki mikubwa na miembamba imejikunja na kuekwa rundo tayari kwa matumizi, mirija hiyo inaonekana kuwa imara na imefungwa kwa kamba za kijani ikionyesha ubora wa matumizi ya nyumbani.

Eneo hili limejaa rundo kubwa la takataka na uchafu wa aina mbalimbali. Kila aina ya taka ikiwemo mifuko ya plastiki, karatasi na mabaki ya chakula imetapakaa.

Mabomba ya chuma yameunganishwa kwa ustadi yakionyesha mfumo tata ya maji au gesi, vali nyekundu inasimama wazi ikionyesha udhibiti wa mtiririko.

Maji inaonekana kwenye mfereji wa umwagiliaji, ikipita katikati ya mashamba. Udongo uliochimbwa unaonekana pembeni.

Majengo ya gorofa yamejengwa karibu yakionyesha maendeleo ya miji. Matanki ya maji meusi yametulia juu ya paa yakihifadhi raslimali muhimu kwa wakazi wa mji.

Mabomba makubwa ya kijani kibichi yanapita katikati ya msitu mnene yakipanda juu ya mlima. Mabomba haya yanaonekana kutumika kusafirisha maji kwa ajili ya kuzalisha umeme.

Eneo la ujenzi lina mifereji yenye maji na mabomba ya kijani yamewekwa ardhini, kivuli cha mtu kinaonekana chini kuashiria uwepo wa binadamu.

Rundo la mabomba meusi makubwa yaliyotengenezwa kwa plastiki yamewekwa kwenye udongo. Baadhi ya nyasi na mimea midogo imechipuka karibu na mabomba hayo.

Mabomba mawili yanatoka ardhini yakiingia kwenye shimo lenye maji machafu. Udongo unaonekana kuwa na matope kuashiria eneo lenye unyevunyevu. Kazi ya ujenzi au ukarabati inaendelea.

Rundo la taka limeangaziwa limetapakaa chini karibu na nyasi ndefu na vichaka. Majengo yanaonekana kwa umbali.

Lori limejaa abiria na mizigo juu, likipita katikati ya jiji lenye majengo marefu. Watu wanahatarisha maisha yao kwa usafiri usio salama.

Maji yanatiririka kutoka kwenye bomba la chuma na kujaza beseni la mawe. Beseni hilo limezungukwa na nyasi kijani kibichi.